Maduka makubwa ya kuuza nguo yapo hapa mjini nairobi. Duka hili la nguo linapendeza kwa namna nguo zilivyopangwa. Kuna shati, suruali na makoti katika duka hili. Baadhi ya nguo zimewekwa kwenye vitundikio vya nguo nakutundikwa juu. Zingine zimekunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu. Vile vile kuna viatu vinavyouzwa mahali hapa.

Maduka makubwa ya kuuza nguo yapo hapa mjini Nairobi. Sehemu ya duka hili limepangwa mashati ili kuwauzia wateja. Mashati haya yamewekwa kwenye vitundukio vya nguo na kuanikwa juu. Mashati mengine yamekunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu. Kwenye rafu kuna karatasi iliyopachikwa inayoonyesha kuwa asilimia hamsini ya bei ya mashati haya imekatwa.

Maduka makubwa ya nguo yanapatikana mjini Nairobi. Sehemu ya duka hii imepangwa mashati ya wanaume. Mashati ni ya rangi tofauti, tofauti. Yamekunjwa vizuri na kupangwa kwa utaratibu mzuri juu ya kabati. Vilevile kuna karatasi karibu na shati hizi inayoonyesha kuwa bei ya shati imekwatwa kwa asilimia arobaini na tano.

Maduka makubwa ya kuuza nguo na mavazi mengine yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili ni kubwa na linapendeza. Nguo zinauzwa kwenye duka hili. Vile vile kuna kofia, viatu na mishipi inayouzwa kwenye duka hili. Juu kwenye duka hili kuna taa kubwa maridadi inayoangaza ndani.

Maduka mengi na makubwa ya kuuza nguo yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili linauza koti, shati na tai. Shati na tai zimewekwa ndani ya kila koti kisha kuwekwa kwenye vitundikio vya nguo na kutundikwa juu kwa utaratibu mzuri.

Maduka makubwa ya kuuza nguo na mavazi mengine yapo hapa mjini Nairobi. Sehemu ya duka hili imepangwa miwani na mikufu mingi. Miwani hii na mikufu ni ya miundo mbalimbali na rangi pia. Imepangwa kwa utaratibu mzuri ili kuwavutia wateja. Juu ya bidhaa hizi kuna picha za watu na pia kuna kamera ya CCTV kwenye dari.

Duka hili ni la kuuza nguo. Nguo za aina mbalimbali zipo kwenye duka hili, zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Koti zimewekwa kwenye vitundikio vya nguo na kutundikwa karibu na ukuta kwa laini. Nguo zingine zilizokunjwa na kuwekwa ndani ya karatasi zimepangwa vizuri kwenye rafu zilizoundwa kwa chuma.

Maduka haya makubwa yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili unauza nguo nyingi za aina mbalimbali. Nguo zenyewe zimetundikwa juu kwa mpangilio mzuri ili iwe rahisi kwa wateja kuchagua. Vilevile bei yake imewekwa kwenye nguo hizi. Wateja wapo ndani ya duka wakiendelea kuchagua nguo wanazotaka kununua.

Maduka makubwa ya nguo yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili lenye milango ya vioo inapendeza sana. Ndani ya duka hili kuna nguo nyingi za aina tofauti tofauti zilizopangwa kwa utaratibu mzuri. Nje ya duka kuna bango lililosimamishwa linaloonyesha kuwa asiliamia arobaini ya bei imekatwa.

Maduka makubwa ya kuuza nguo yanapatikana hapa mjini. Duka hili la nguo linauza mavazi ya watoto .Marinda ya rangi tofau tofauti yamewekwa kwenye virundikio vya nguo na kupangwa juu kwa utaratibu mzuri. Vilevile viatu vya watoto vimepangwa hapa.

Maduka, makubwa, ya nguo yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili la nguo ni kubwa na linapendeza. Milango yake, imeundwa kwa vioo angafu, ili wateja waweze kuona nguo wakiwa nje. Nguo zimewekwa kwenye sanamu, kisha kisimamishwa na bei yake kuonyeshwa. Pia, kuna bango kubwa, lenye picha za watu wengi waliovaa fasheni tofauti tofauti za nguo.

Maduka makubwa ya kuuza nguo yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili linauza nguo za aina mbalimbali, baadhi ya nguo hizi zimevalishwa sanamu na kusimamishwa ndani ya duka. Zingine zimewekwa kwenye vitundikio vya nguo na kuanikwa juu.

Maduka makubwa ya kuuza nguo na bidhaa zingine yapo hapa mjini. Sehemu ya duka hili limepangwa vipochi vya ukubwa tofauti tofauti. Vilevile ni vya rangi mbalimbali na miundo pia. Vimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu.

Maduka makubwa ya kuuza nguo na viatu yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili ni kubwa mno na zinapendeza. Ndani ya duka hili kuna viatu vya aina tofauti tofauti vilivyopangwa kwenye rafu kwa utaratibu mzuri ili kuwauzia wateja. Pia kuna nguo zilizopangwa mahali hapa. Juu ya mlango kuna bango kubwa linaloonyesha kuwa mavazi ya wanaume kwa wanawake yanauzwa mahali hapa.

Mji wa Nairobi una maduka makubwa yanayouza nguo tofauti tofauti. Duka hili lina nguo nyingi ambazo zimewekwa kwenye vitundikio na kupangwa kwenye laini moja kwa utaratibu mzuri. Nguo hizi ni aina ya sweta ambazo mara nyingi huvaliwa wakati wa msimu wa kipupwe au mvua nyingi.

Maduka mengi ya mavazi na bidhaa zingine za urembo yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili lina bidhaa tofauti za urembo. Bidhaa za urembo kama: mikufu yenye rangi tofauti za kupendeza, herini, miwani, vipochi, zimepangwa hapa kwa utaratibu mzuri ilikuwavutia wateja.

Maduka mengi ya nguo hupatikana hapa jijini Nairobi. Duka hili linauza nguo za wanawake. Marinda ya aina tofauti kwa muundo na rangi yamewekwa kwenye sanamu na kusimamishwa ndani ya duka. Milango ya duka hii imeundwa kwa vioo na jina la duka kuangikwa juu.

Maduka makubwa ya nguo yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili lina nguo za kila aina ambazo zimewekwa kwenye vibandiko vya nguo na kupangwa kwenye safu nzuri. Katikati ya duka hili kuna vipochi tofauti vilivyopangwa juu ya meza nyeupe. Vilevile kuna mavazi ya wanawake yaliyovalishwa sanamu na kusimamishwa juu, karibu na ukuta. Wanunuzi wanatembea ndani ya duka kukagua bidhaa wanazohitaji kununua.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini. Duka hili ni kubwa na linapendeza. Linauza viatu vya wanawake kwa wanaume, kofia na nguo. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu kulingana na aina yake. Kofia zimetundikwa juu karibu na ukuta. Kuna nguo zilizovalishwa sanamu na kusimamishwa. Taa kubwa ziko kwenye dari ili kuangaza ndani ya duka.

Maduka makubwa ya nguo na mavazi mengine yanapatikana hapa jijini Nairobi. Duka hili ni la kupendeza na ina nguo nyingi zilizowekwa kwenye vitundikio na vya nguo na kupangwa vizuri kwa laini. Vile vile kuna bidhaa zingine zilizopangwa pande za juu karibu na ukuta. Miti ya urembo kwenye viungu imesimamishwa sehemu mbalimbali ndani ya duka.

Majumba makubwa na ya kifahari ya kuuza mavazi na mapambo mengine yamo hapa mjini. Duka hili limepangwa marinda, vikapu na mapambo mengine kwa njia ya kupendeza ili kuwavutia wanunuzi. Sakafu ni safi na ya kupendeza na kuna miti ya urembo iliyopandwa kwenye viungu ili kuongeza mvuto na nafsi katika mahali hapa.

Maduka makubwa ya nguo yanapatikana hapa jijini. Duka hili linapendeza kwa jinsi lilivyopanga bidhaa zake. Nguo za aina tofauti zinauzwa hapa. Zimeonyeshwa kwa njia tofauti ili iwe rahisi kwa wateja kuziona. Hapa katikati kuna zenye zimevalishwa sanamu ilikuwavutia wateja. Kuna taa nyingi juu ya dari ilikuangaza vizuri ndani ya duka.

Maduka mengi makubwa ya nguo yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili la nguo ni kubwa na nguo zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Linahusika na kuuza koti za wanaume pekee. Koti nyingi zenye rangi tofauti na vipimo tofauti vimepangwa hapa. Zimening'inizwa kwenye laini kwa vitundikio vya nguo.

Biashara ya magari imeshika kasi hapa mjini Nairobi. Magari haya yamepangwa katika sehemu wazi ambayo ni tambarare na ina nyasi ndogo kwa minajili ya wateja kuyaangalia. Magari ni ya miundo tofauti tofauti na vilevile yana rangi mbalimbali.

Masoko mengi ya kuuza magari yapo hapa mjini Nairobi. Gari hili ni nzuri na linapendeza. Ni ya rangi nyeupe. Magurudumu yake yapo katika hali nzuri. Taa zake za mbele zimeundwa kwa muundo unaopendeza.

Magari mengi ya aina mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Gari hili ni la rangi nyeusi. Upande wa nyuma wa gari hili umefunguliwa na buti ya gari inaonekana vizuri. Buti yenyewe ni kubwa na safi. Vile vile, mataa ya nyuma ya gari yanaonekana vizuri na jina la aina ya gari limeandikwa upande huu wa nyuma.

Gari hili ni jipya na linapendeza. Lina ukubwa wa wastani na lina rangi nyeupe. Magurudumu yake yapo katika hali nzuri kabisa. Nambari za usajili zipo upande wa nyuma wa gari hili. Vilevile nembo ya gari na kasi ya gari kwa lisa limoja zipo upande wa nyuma.

Biashara ya magari ni kati ya shughuli kubwa zinazofanyika hapa jijini Nairobi. Gari hili spesheli la kubebea magari kutoka sehemu moja hadi nyingine lipo katika shughuli ya kusafirisha gari tatu ndogo, mbili nyeupe na moja nyeusi. Magari haya madogo yamewekwa upande wa juu.

Masoko makubwa ya magari ya aina mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Gari hili ni la kibinafsi na ni la rangi nyeusi. Magurudumu yake yapo katika hali nzuri. Nambari za usajili na nembo zipo upande wa nyuma wa gari hili.

Masoko mengi ya magari yapo hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ina magari mengi ya miundo mbalimbali yanayouzwa. Muuzaji wa magari amesimama na wateja wawili ili kuwaeleza zaidi kuhusu gari waliochagua.

Biashara ya magari ni kati ya biashara kubwa inayofanyika hapa jijini Nairobi. Gari hili spesheli ya kubeba magari kutoka sehemu moja hadi nyingine lipo katika shuguli ya kusafirisha gari tatu ndogo, mbili nyeupe na moja nyeusi. Magari haya madogo yamewekwa upande wa juu wa gari hili kubwa.

Biashara ya magari imeshika kasi hapa jijini Nairobi. Magari haya yameaimamishwa katika ardhi tambarare iliyo na nyasi ya kijani kibichi. Ni magari ya kupendeza yenye rangi tofauti tofauti kama bluu, nyeusi na nyeupe. Ni magari ya kibinafsi.

Magari mengi makubwa kwa madogo yanapatikana hapa jijini Nairobi. Upande wa ndani wa gari hili unapendeza. viti vyake vimeshonwa kwa rangi ya kijivu na kufungwa viwili sambamba ishara ni gari la wastani. Vioo vya gari hili vinakubalia mwangaza ndani ya gari . usukani upo upande wa kulia wa gari hili.

Gari hili limesimamishwa kando ya jumba la mawe, ni aina la basi ni ya rangi yake ni buluu na ina laini ya buluu iliyokoleza upande wa chuma. Mbele kuna chuma kikubwa kilichofungiwa ili kuyakinga mataa. Nambari za usajili zipo upande wa mbele wa gari,

Magari mengi makubwa kwa madogo yanapatikana hapa jijini Nairobi. Gari hili limesimamishwa na milango yote miwili ya mbele kufunguliwa. Viti viwili vya mbele vilivyo na muundo mzuri vinapendeza. Usukani upo upande wa kulia wa gari. Gia ipo katikati ya viti viwili vya mbele. Pedali ya mafuta na breki zipo chini ya usukani.

Biashara ya magari ni kati ya shughuli kubwa zinazoendelezwa hapa mjini Nairobi, sehemu hii imepangwa magari mengi kwa ajili ya wateja kuyaona, gari hili ni ya rangi nyeupe vioo vyake ni vyeusi nambari za usajili zipo upande wa nyuma wa gari hili, ni la kibinafisi.

Magari ya aina mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Gari hili limefunguliwa mlango na viti vyake vinapendeza. Rangi ya viti ni kijivu na vimeshonwa vizuri. Vina sehemu ya kuwekelea mikono kwa abiria. Mikanda ya usalama ipo kwenye viti hili abiria kujifunga gari linapoanza kuenda.

Boneti ya gari hili imefunguliwa. Sehemu tofauti za hili gari zipo hapa. Injini ya gari ipo hapa, vilevile kuna betri ya gari propela ya kuleta ubaridi kwenye injini pia ipo hapa na sehemu zingine nyingi. Nyaya zimeunganisha sehemu moja na ile nyingine ili kuhakikisha gari linafanya kazi vizuri.

Magari mengi na ya aina tofauti yanapatikana hapa jijini Nairobi, Gari hili limesimamishwa na mlango wa mbele kushoto kufunguliwa. Viti viwili vya mbele vilivyo na muundo mzuri vinapendeza. Usukani upop upande wa kulia wa gari. Gia iko katikati ya viti vya mbele

Sehemu nyingi za kuuza magari hupatikana hapa mjini Nairobi. Magari mengi yenye miundo tofauti na rangi yapo hapa kwa minajili ya wateja kuyakagua na kuchagua yanayo wapendeza . Dada huyu yupo katika harakati ya kumtembeza kaka huyu ili kuyaona magari.

Masoko mengi ya magari yanapatikana hapa jijini Nairobi. Gari hili limeegeshwa kando ya barabara na lina muonekano mzuri unaovutia. Ni la kibinafsi la rangi nyeusi na laini nyeupe upande wa chini. Gurudumu zake ziko katika hali nzuri na kuna moja iliyofungiwa upande wa nyuma kwa minajili ya dharura. Nambari za usajili zimewekwa upande wa nyuma.

Magari mengi na ya aina tofauti yanapatikana hapa mjini Nairobi. Magari machache yameegeshwa mahali hapa. kuna magari mawili yenye rangi nyeusi, moja ya rangi ya kijivu na moja yenye rangi nyeupe. Ni magari yaliyo katika hali nzuri na ni ya kibinafsi.

Masoko mengi ya magari yanapatikana hapa mjini Nairobi. Magari haya yamepangwa kwenye sehemu tambarare iliyo na nyasi fupi ya kijani kibichi .Magari yenye rangi nyeusi, yangi ya bluu na rangi nyeupe yamepangwa mahali hapa kuna watu wanaoendelea kuyakagua magari haya.

Masoko makubwa ya gari yanapatikana hapa mjini Nairobi. Magari haya ni mengi na ya kupendeza. Ni ya rangi tofauti kama rangi nyeupe na nyeusi. Yamepangwa kwa utaratibu mzuri ili iwe rahisi kwa wateja kuyakagua na kuchagua yanayowavutia. Sehemu iliyopangwa magari haya ni safi mno.

Masoko mengi makubwa na yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Soko hili lililo kando, kando ya barabara kwenye mtaa huu ni kubwa mno. Bidhaa za aina mbalimbali zipo kwenye soko hili. Wachuuzi wanatumia miavuli mikubwa kujikinga pamoja na bidhaa zao kutokana na hali mbaya ya anga. Kuna watu wengi wanaotembea kwenye soko hili kununua bidhaa mbalimbali.

Masoko mengi na yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Soko hili limepangwa mikufu mbalimbali kwa utaratibu mzuri ili kuwauzia wateja. Mikufu hii yenye rangi mbalimbali imeundwa kwa kutumia shanga. Wachuuzi wameketi kwenye mikufu hii wakingojea wateja.

Masoko yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Soko hili ni la kuuza vikapu. Vikapu hivi vya rangi mbalimbali na ukubwa tofauti tofauti vimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye sakafu. Vimeshonwa kwa nyuzi zenye rangi mbalimbali ili kuongeza umaridadi.

Masoko makubwa na yanayouza bidhaa mbalimbali yanapatikana hapa mjini Nairobi . Soko hili ni kubwa na linauza bidhaa mbalimbali aina ya vyakula , ndizi , tufaa, machungwa , dagaa , nyanya na bidhaa zinginezo mingi ziko mahali hapa . Wachuuzi wana miavuli mikubwa ambayo wanatumia kukinga bidhaa zao.

Masoko makubwa na yanayouza bidhaa mbali mbali yanapatikana hapa mjini Nairobi. Soko hii ni kubwa sana, na lina bidhaa mbali mbali. Bidhaa kama nguo, michongo ambayo imechongwa kwa kutumia miti ,imepangwa mahali hapa. Watu wengi wapo ndani ya soko wakiendelea kununua bidhaa. Wachuuzi wameketi karibu na bidh aa zao ili kuwauzia wanunuzi.

Maduka mengi ya nguo, viatu na bidhaa zingine nyingi yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili linahusika na uuzaji wa viatu. Viatu vingi vya rangi tofauti na aina mbali mbali vimepangwa hapa ili kuuzia wateja. Vimepangwa vizuri kwenye rafu na vingine sakafuni ili iwe rahisi kwa wateja kuviona.

Masoko makubwa na mengi yanapatikana hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ya soko inahusika na uuzaji wa maua. Maua yaliyo na rangi mbalimbali yamepangwa mahali hapa ili kuwauzia wateja. Wachuuzi wapo katika harakati ya kuyatengeneza maua kisha kuyafunga na kuyapanga ili kuwauzia wateja. Juu, kuna chandarua kikubwa cha kijani kibichi walichotengeneza ili kuyakinga maua.

Masoko makubwa na yanayouza bidhaa mbali mbali yapo hapa mjini Nairobi. Kuna bidhaa nyingi kama parachichi, ndimu, yugwa na bidhaa zinginezo katika soko hili. Zimepangwa kwa utaratibu mzuri kulingana na aina yake. Watu wengi wapo kwenye soko katika shughuli ya kununua bidhaa mbali mbali.

Masoko makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali yanapatikana hapa mjini Nairobi. Sehemu ya soko hili ni ya kuuza nyanya. Kreti nyingi zilizoundwa kwa mbao za kubebea nyanya zimepangwa hapa. Wachuuzi wanatumia miavuli mikubwa kujikinga kutokana na hali mbaya ya anga. Watu wengi wako ndani ya soko hili.

Masoko mengi na yanaoyouza bidhaa mbalimbali japo hapo mjini Nairobi. Sehemu hii ya soko imepangwa bidhaa tofauti ili kuwauzia wateja. Karoti, viazi vitamu, nyanya, ndimu, pilipili hoho na tango zipo hapa na zimepangwa kwa mzuri kulingana na aina ya bidhaa.

Mji wa Nairobi una masoko mengi yanayouza bidhaa mbalimbali. Soko hili lina bidhaa nyingi. Vitunguu, dania, mahindi mabichi, bamia na machungwa zimepangwa mahali hapa. Mifuko ya kuekea wateja bidhaa pia imetundikwa hapa. Kuna nguo zilizopangwa hapa kwa minajili ya kuuzia wateja.

Mji wa Nairobi una soko nyingi zinazouza bidhaa mbalimbali. Meko yanayotumia makaa katika upishi, karai za kukaangia maandazi, sufuria. Sanduku za rangi ya bluu zilizoundwa kwa mabati zimepangwa katika soko hili ili kuuzia wateja.

Masoko mengi na makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ya soko inauza matunda. Machungwa, papai, nanasi, ndizi, tikitiki, tufaha, zabibu, karakara na parachichi zimepangwa hapa ili kuwauzia wateja. Mchuuzi ameketi karibu na bidhaa zake.

Masoko makubwa na yanayouza bidhaa mbali mbali yapo hapa mjini Nairobi .sehemu hii ya soko inauza michongo ya wanyama mbali mbali sanamu hizi za wanyama kama punda milia ,swara ,simba ,twiga ,mbuni .chui na wengineo zimepagwa kwa utaratibu mzuri na zinapendeza ,bidhaa zingine pia zinauzwa hapa.

Masoko mengi na makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Soko hili linahusika na uuzaji wa vyondo na mikeka. Vyondo hivi, na mikeka vimesukwa kwa nyuzi mbalimbali, na pia zina rangi tofauti tofauti. Wachuuzi wameketi kwenye bidhaa hizi, wakiwangojea wateja.

Masoko mengi na yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Mtaa huu una soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali . Wachuuzi wamepanga bidhaa zao kwenye mabanda ili kuzikinga kutokana na mvua au jua Kali. Vilevile kuna vigae vilivyoundwa kwa simiti ambayo vimepangwa hapa. Watu wanatembea kwenye solo ili kununua bidhaa mbalimbali.

Mji wa Nairobi una masoko mengi yanayouza bidhaa nyingi. Soko hili ni la kuuza bidhaa tofauti, tofauti. Kuna matunda kama vile mapapai, machungwa na ndizi. Vilevile kuna mboga kama vile sukuma wiki na mchicha na tena kuna viazi. Bidhaa hizi zimeandaliwa kwenye vibanda tofauti ili wanunuzi kuziona kwa uzuri. Mifuko ya kuwekea wateja bidhaa imetundikwa juu kwenye viwanda.

Mji wa Nairobi una masoko mengi yanayouza bidhaa za aina nyingi. Soko hili lina bidhaa tofauti kama maua na picha zilizotandazwa hapa kwa minajili ya kuuza. Wachuuzi wako kwenye mabanda yao na wamevalia aproni zao za kazi wakiwangojea wateja.

Soko nyingi zinapatikana hapa mjini Nairobi. Kibanda hiki kwenye soko kimepangwa bidhaa tofauti kuwauzia wateja. Kuna marinda, shuka, ngoma za kitamaduni ambazo zimepangwa mahali hapa. Pia kuna bidhaa zingine zilizowekwa juu ya meza na zingine kuning'inizwa.

Masoko ya kila aina yanapatikana hapa jijini Nairobi, soko hili ni la kuuza bidhaa tofauti tofauti za urembo. Kuna bangili za mikononi zilizopangwa kwa juu ya kimeza cha kimiti na zingine kuanikwa juu. Kuna lapulapu zilizotengenezwa kwa ngozi ambazo zimetundikwa juu kwa kutumia uzi. Bidhaa hizi zote zimepangwa vizuri ili kuwavutia wateja.

Masoko makubwa yanapatikana hapa jijini Nairobi. Sehemu hii ya soko imepangwa bidhaa tofauti. Kuna nyanya, pilipili mboga, vitunguu, zengere, dania ,karoti na mamboga. Zimepangwa vizuri katika makundi ya Kila aina yake.

Masoko makubwa yanapatikana hapa jijini Nairobi. Sehemu hii ya soko imepangwa michongo ya kila aina kwa namna ya kupendeza. Imepangwa kwa pamoja kulingana na rangi yake na jinsi inavyokaa ili iwe rahisi kwa wanunuzi kuchagua.

Hapa mjijini Nairobi kuna masoko ya aina nyingi. Hili ni soko la matunda ambayo yamengwa kwenye vibanda na mengine kupakiwa kwenye kreti na magunia kuwauzia wateja. kuna fundi wa bomba anaye tangaza kazi yake kwenye kibao katika mahalia hapa ili wanao hitaji huduma zake kuwasiliana naye

Mji wa Nairobi una masoko mengi yanayouza bidhaa za aina nyingi. Soko hili lina bidhaa tofauti kama maua, zulia na picha zilizotandazwa hapa kwa minajili ya kuuza. Wachuuzi wako kwenye mabanda yao na wamevalia aproni zao za kazi wakiwangojea wateja.

Masoko mengi na makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Soko hili ni kubwa na limesheheni bidhaa nyingi. Bidhaa kama vile maboga, tango, ndizi vitunguu, biringanya na zinginezo zimetandikwa kwenye vyandarua sakafuni. Wachuuzi wameketi karibu na bidhaa zao wakingojea wateja. Watu wanatembea kuangalia bidhaa wanazohitaji.

Soko nyingi na kubwa zinapatikana hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ya soko ina bidhaa nyingi za urembo zilizopangwa hapa kwa minajili ya kuwauzia wateja. Kuna bangili nyingi za rangi tofauti zilizopangwa upande wa chini na vile vile shanga za rangi tofauti zilizotundikwa upande wajuu. Mchuuzi amesimama kando ya bidhaa akiwangojea wateja.

Soko nyingi zinapatikana hapa mjini. Kibanda hiki kwenye soko kimepangwa bidhaa tofauti kuwauzia wateja. Unafikapo kamba, sufuria za kukaanga ambazo zimetundikwa juu kwa kuning'inia. Pia kuna bidhaa zingine zilizowekwa juu ya vimeza.

Masoko mengi yanayouza bidhaa tofauti yanapatikana hapa mjini Nairobi. Kibanda hiki kwenye soko kimepangwa sapatu nyingi ili kuwauzia wateja. Sapatu zimeundwa kwa ngozi na kuwekwa madoido ya urembo kwenye sehemu ya juu yanayopendeza. Zimetundikwa kwa laini juu ya nyuzi zilizofungiwa kwenye vikingi vya kibanda ili kuwavutia wateja.

Masoko mengi na makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Soko hili lilolo kandokando ya barabara limesheheni bidhaa nyingi. Bidhaa kama vile karoti, tango, ndizi, kitunguu saumu, biringani, na zinginezo zimetandikwa kwenye vyandarua sakafuni. Wachuuzi wameketi karibu na bidhaa zao wakiuzia wateja. Watu wanatembea kuangalia bidhaa wanazohitaji.

Mji wa Nairobi una soko nyingi zinazouza bidhaa za kila aina. Sehemu hii ya soko inauzwa matunda tofauti tofauti kama vile: machungwa, maembe, nanasi, ndizi, tikitiki maji, karakara, zabibu na mapapai. Matunda haya yamepangwa vizuri kulingana na aina yake ilikuvutia wateja.

Soko nyingi na kubwa zinapatikana apa mjini Nairobi. Soko ili la nguo ni kubwa. Nguo za kila aina zimepangwa apa ili kuwauzia wateja. Kuna ndugu huyu aliyetandika nguo zake juu ya toroli ishara kuwa anazitembeza kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kuna wachuuzi wengine waliopanga nguo zao kwenye vibanda. Kaka anayechoma mahindi ya kuuza yupo mahali hapa.

Mji wa Nairobi unauzwa vyakula tofauti tofauti. Hapa viazi kama vile viazi vitamu, viazi vikuu na viazi mbatata vimetandazwa ili kuuziwa wateja . Imewekwa katika mikebe ya viwango tofauti ili wanunuzi kuchagua kulingana na kiwango wanachohitaji.

Mji wa Nairobi una soko nyingi na kubwa. Soko hii imepangwa mboga nyingi kwa ajili ya kuuzwa. Kuna mchicha, kunde na mboga zingine ambazo zimefungwa kwa makundi kisha kuwekwa pamoja. Mboga ziko katika hali nzuri na ni za kuvutia.

Nyumba kubwa za kuishi na biashara zipo hapa mjini Nairobi. Nyumba hii ni ya biashara inauza vitu tofauti tofauti vya ujenzi. Kuna mabango makubwa yaliyowekwa kwenye nyumba hii ili kuonyesha aina ya biashara zilizopo hapa pia kuna bango la kuonyesha kuna vyumba zaidi vya kukondisha. Nje ya nyumba hii kuna vigae vilivyopangwa vizuri na juu kuna nyaya nyingi za stima zinazopita.

Majengo ya kibiashara na kuishi yapo hapa mjini Nairobi. Sehemu hii imejengwa nyumba nyingi sana; nyumba zenyewe zimejengwa kwa mawe na simiti. Moja ya nuymba hizi ni ndefu sana kushinda zile zingine. Kuna uzio uliojengwa kuizunguka nyumba hizi. Kuna sehemu wazi ambayo ina nyasi zilizokauka na mchanga uliomwagwa.

Jengo hili ni kubwa kwa upana na urefu. Lina madirisha mengi na roshani ishara kuwa ni watu wengi wanaoishi kwenye jengo hili. Juu ya jengo hili, kuna vyuma vya wavuti vilivyosimamishwa. Kuna maandishi mengi kwenye jengo hili vilevile. Kuna magari yaliyosimamishwa chini ya jengo hili. Karibu na jengo hili vilevile kuna miti iliyokatwakatwa na magunia.

Majengo makubwa ya kukodisha Kwa minajili ya kuishi na biashara yapo hapa mjini Nairobi. Nyumba hii ni kubwa Kwa urefu na upana. Juu imeezekwa Kwa mabati. Kuta zake zimejengwa Kwa mawe na simiti. Kuna rangi ya buluu iloyotumika kuchora laini kwenye nyumba hii. Kuna uzio uliojengwa kuizunguka nyumba hii na uzio wenyewe ni wa mabati.

Mandhari haya ni ya kupendeza na kuvutia. Jengo kubwa maridadi limejengwa mahali hapa. Lina madirisha mengi na roshani pia ishara ina vyumba vingi ndani .mbele ya jengo hili Kuna bwawa la kuogelea, lenye muundo mzuri na zulia la nyasi , la kijani kibichi limewekwa kwenye uwanja ulio na bwawa la kuogelea.

Nyumba kubwa na za aina mbalimbali zipo hapa mjini Nairobi. Nyumba hii ni kubwa na inapendeza. Ina sehemu ya chini na ya juu. Juu imeezekwa kwa kutumia makuti. Vilevile kuna ukuta mkubwa wa mawe uliojengwa kuizunguka nyumba hii.

Nyumba hii ni kubwa mnona inapendeza sana. Dirisha zake kubwa na roshani zipo upande wa mbele wa nyumba hii. Nje ya nyumba hii kuna bustani ya maua iliyopandwa maua mbalimbali. Vilevile, kuna baiskeli zilizosimamishwa nje ya nyumba hii.

Nyumba mingi ya kuishi na vilevile biashara zipo hapa mjini Nairobi. Jengo hili ni kubwa mno kwa urefu na upana. Lina madisrisha mengi na roshani ishara kuwa ni watu wengi wanaoishi humo ndani ya jengo hili.

Ujenzi wa nyumba za makazi na vile vile za biashara umeshika kazi hapa mjini Nairobi. Nyumba hizi ni kubwa mno kwa urefu na upana. Zimwjengwa kwa kutumia simiti na mawe. Zina dirisha nyingi ishara kuwa ni watu wengi wanaoishi humu ndani ya nyumba hizi. Vilevile hapa chini kuna nyumba zingine ndogo ndogo zilizojengwa.

Biashara ya mali isiyoamishika, imeshika kasi hapa mjini Nairobi. Bango hili kubwa limewekwa juu kwenye kikingi, ni la kutangaza biashara. Maandishi ya kusifia uzuri wa nyumba yameandikwa kwenye bango hili. Vilevile kuna kitanda kizuri kilicho chorwa kwenye bango na pia nambari za mawasiliano zimewekwa kwenye bango.

Nyumba hii ni nzuri na ya kuvutia, kuta zake zimejengwa kwa mawe na simiti. Mabati yenye rangi ya kijivu yametumika kuezeka nyumba hii. Madirisha yake ni makubwa na yana vioo vya kupendeza. Ua umemwagwa kokoto na kutandazwa vizuri na uzio umejengwa kwa mawe na simiti.

Magari haya ni mazuri na ya kuvutia. Nyumba kubwa imejengwa hapa ni ya rangi nyeupe na vioo vingi ishara kuwa ina vyumba vingi ndani. Mbele yake kuna miti mingi ya kijani kibichi. Kwenye mti mmoja mkubwa kuna kibango kilichoandikwa nambari ya simu kwa ajili ya watu wanaotaka kukodisha.

Nyumba za kuishi watu ni kati ya miradi mikubwa inayoendelezwa jijini Nairobi. Jengo hili ni kubwa mno kwa urefu na upana. Lina madirisha mengi na roshani nyingi ishara kuwa ni watu wengi wanaoishi humo ndani. Juu ya jengo hili kuna matangi ya maji. Limezungukwa na uzio wa mabati kama njia ya kuhakikisha usalama wa wakazi.

Bango kubwa limesimamishwa kwa juu mahali hapa. Linatangaza maswala yanoyohusiana na kupeana mikopo. Jina la kampuni inayohusika na kupeana mikopo yenyewe imeandikwa upande wa juu wa bango na kisha kinachohitajika ilikupata mkopo na kiasi cha mkopo. Vile vile nambari za kubonyeza ilikupata huduma kupitia simu ya mkononi na nambari ya kuwasiliana zimeandikwa kwenye bango hili.

Nyumba kubwa za biashara na kuishi zinapatikana hapa mjini Nairobi. Jengo hili ni kubwa na refu sana. Limepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Lina madirisha mengi na roshani ishara kuwa ni watu wengi wanaoishi apa. Nyaya nyingi za stima zinapita karibu na nyumba hii. Kuna miti mikubwa iliyomea apa.

Shamba hili ni mkubwa mno, upande mmoja wa shamba hili uko wazi bila mimea wala majengo yoyote. Sehemu hii wazi imegawa katika vipande kadhaa na kuna barabara inayopita mahali hapa, sehemu ile nyingine ina nyumba zilizojengwa na vilevile miti imepandwa.

Nyumba za kuishi watu ni kati ya miradi mikubwa inayoendelezwa jijini Nairobi. Jengo hili ni kubwa sana kwa urefu na upana lina madirisha mengi ishara kuwa ni watu wengi wanaishi humu ndani. Nyaya za stima zimepita kando yake na zingine kuelekezwa ndani ili kuhakikisha umeme umesambazwa vizuri katika jumba hili.

Nyumba za kukodisha ni mojawapo ya miradi mikubwa hapa jijini. Nyumba hili imejengwa kando ya barabara na ina vyumba vya chini na juu. Juu ya nyumba hii kuna matangi ya maji. Kuna ukuta wa mawe uliojengwa kuizunguka nyumba hii kwa minajili ya usalama. Bango limewekwa mkabala na nyumba kuwatangazia wapangaji wanaotaka nyumba.

Jengo hili ni la kuvutia na kupendeza. Ni jengo ambalo ni la kisasa. Limeezekwa kwa mabati ya rangi nyekundu. Lina madirisha mengi na makubwa, vilevile lina roshani mbili upande wa juu na chini. Kuna lango kuu la rangi nyeusi la kuingia ndani ya maskani ya jumba hili.

Mandhari ni ya kuvutia na jumba la kifahari na la kupendeza lipo hapo. Lina madirisha makubwa yenye muundo mzuri. Paa lake ni la kisasa na limeezekwa kwa mabati ya vigae. Roshani lipo upande wa juu ya jengo hili. Ua imetunzwa vyema kwani imepandwa nyasi ambayo ni kijani kibichi na imefunika kila mahali kuhakikisha hamna mmomonyoko wa udongo.

Jengi hili ni kubwa kwa urefu na upana. Lina madirisha mengi na roshani ishara kuwa ni watu wengi wanaoishi hapa. Juu ya nyumba hii kuna matangi ya maji na nyaya za stima zinapita karibu. Miti imepandwa kuizunguka nyumba na uzio wa mabati umewekwa kwa ajili ya usalama.

Biashara ya nyumba imeshika kasi mjini Nairobi. Nyumba hii ni kubwa kwa urefu na upana. Ina madirisha mengi na roshani, ishara kuwa ni watu wengi wanaoaisha hapa. Jina ya nyumba hii imeandikwa upande wa juu, upande wa chini kuna biashara tofauti zilizowekwa.

Maduka makubwa na yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Sehemu ya duka hili kubwa imewekwa sukuma wiki, karoti, limau, machungwa, kabichi, tangawizi na kitunguu saumu. Bidhaa hizi zimepangwa kwa utaratibu mzuri ili iwe rahisi kwa wanunuzi kuchagua.

Maduka makubwa na yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa lina bidhaa za aina nyingi. Bidhaa zenyewe zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu. Juu kwenye dari kuna mataa mengi yanayomlika ndani ya duka hili kubwa.

Maduka mengi makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa limepangwa bidhaa nyingi za kila aina kwa utaratibu mzuri kwenye rafu. Kila bidhaa zimepangwa kulingana na aina yake. Kuna wateja ndani ya duka wanao tembea kuchagua bidhaa wanazo hitaji ili kuzinunua.

Maduka mengi makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi na za aina mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu mzuri . Juu kwenye dari kuna mabango yanayoonyesha aina ya bidhaa na bei ya bidhaa vile vile.

Maduka mengi makubwa yanayouza bidhaa mbali mbali, yapo hapa mjini Nairobi, Duka hili ni kubwa na linauza bidhaa mbali mbali. bidhaa hizi zimepangwa kwa utaratibu , mzuri kwenye rafu kulingana na aina yake. vile vile kuna karatasi iliyopachikwa juu ya rafu kuonyesha bei ya bidhaa.

Maduka makubwa yanayouza bidhaa za aina tofauti tofauti yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili ni kubwa na lina bidhaa nyingi za aina mbali mbali. Watu walionunua bidhaa wamepanga laini ili kulipia bidhaa zao.

Maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi ,sehemu ya duka hii ina battery zilizopangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu, vile vile ni sehemu ambapo hoteli kwenye duka hili kubwa inapatikana.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili ni kubwa sana na limepangwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu. Juu, kuna bango lililoandikwa sehemu ambayo inauzwa nyama. Kwenye dari kuna taa zinazowaka ili kuangaza ndani ya duka hili.

Maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini, duka hili kubwa lina bidhaa nyingi tofautitofauti. Zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu kwa kuzingatia aina ya bidhaa, karatasi yenye bei ya bidhaa imepachikwa sambamba na bidhaa kwenye rafu.

Maduka makubwa yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi za aina mbali mbali, zilizopangwa kwa utaratibu mzuri. Wateja wapo ndani ya duka wakiendelea kuangalia bidhaa, ili kununua wanazohitaji.

Maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali yanapatikana hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ya duka ina bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye kabati zenye vioo. Juu kwenye dari kuna bango kubwa lililobandikwa la kuonyesha mahali dolls vinauzwa. Taa kubwa zimewekwa kwenye dari ili kuangaza ndani ya duka hili.

Maduka makubwa ya kuuza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ya duka kubwa imetengwa kwa minajili ya kuuza viatu. Viatu vyenye rangi tofauti tofauti na miundo mbalimbali vimepangwa hapa. Viatu vimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu.

Maduka makubwa yanayuoza bidhaa tofauti tofauti yanapatikana hapa mjini Nairobi. Jengo hili ni kubwa kwa upana na urefu na lina madirisha mengi. Ni duka kubwa kwa sababu lina maandishi ya jina la duka kwa upande wa juu. Kuna mimea mingi iliyoota karibu na duka hili.

Maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali yanapatikana hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ya duka kubwa ni ya kuuza mvinyo. Chupa nyingi za mvinyo zimepangwa hapa kwa utaratibu mzuri kwa kutegemea chapati ya mvinyo. Kuna bango lililo wekwa juu linaloonyesha bei ya mvinyo.

Maduka makubwa yanayouza bidhaa mbalimbali yapo hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa linapendeza sana. Jina lake limeandikwa upande wa juu wa duka hili. Kuna walinzi wawili waliovaa sare zao rasmi kwenye mlango wa duka hili. Vilevile nje ya duka hili kuna magari yaliyoegeshwa.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa limepangwa bidhaa nyingi za kila aina kwa kuwauzia wateja. Kila bidhaa zimepangwa kulingana na aina yake katika rafu kisha karatasi yenye bei ya bidhaa kupachikwa kwenye rafu. Juu kuna mataa mengi yanayomulika ndani ya duka hili.

Maduka mengi na makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa lina bidhaa aina nyingi. Karatasi shashi zilizopangwa kwa utaratibu mzuri zipo katika sehemu hiii. Vile vile, maziwa yapo hapa na yamepangwa kwenye rafu kwa utaratibu mzuri. Bidhaa zingine nyingi zinapatikana sehemu hii na zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa ina bidhaa nyingi za kila aina. Zimepangwa vizuri kwenye rafu kwa kuzingatia aina ya bidhaa ili iwe rahisi kwa wateja kuziona. Bei ya bidhaa imepachikwa sawasawa na aina ya bidhaa kwenye rafu.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Maduka haya yanauza bidhaa za kila aina. Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo sharubati za rangi tofauti na vipimo tofauti zinapatikana. Zimepangwa kwenye rafu vizuri na bei yake kupachikwa kwenye rafu.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili ni kubwa sana na lina bidhaa nyingi. Sehemu hii ya duka ina matunda yaliyopangwa vizuri. Matunda kama machungwa, tufaha na mengineyo yapo katika sehemu hii. Vitoroli vya wateja vya kubebea mizigo vimepangwa hapa. Watu wanaendelea kutembea ndani ya duka kuchagua bidhaa wanazotaka kununua.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ya duka ina mikate na mayai. Mikate imepangwa kwa laini kwenye rafu, Mayai nayo yamewekwa kwenye kreti zake na vile vile kupangwa vizuri kwenye rafu.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa limepangwa bidhaa nyingi za kila aina kuwauzia wateja. Kila bidhaa zimepangwa kulingana na aina yake na kibao kuwekwa kando yake ilikuonyesha bei ya bidhaa. Wateja wanaendelea kutembea ndani ya duka hili ilikuchagua bidhaa wanazohitaji kununua.

Maduka makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa limepangwa bidhaa nyingi za kila aina kuwauzia wateja. Kila bidhaa zimepangwa kulingana na aina yake katika rafu na kibao chenye jina ya bidhaa kuwekwa sambamba ili wateja kuziona kwa rahisi. Hapa karibu kuna vikapu vilivyowekwa kwa pamoja.

Maduka makubwa yanapatikana hapa jiji la Nairobi. Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi za aina tofauti. Sehemu hii ina vinywaji vya aina nyingi vilivyopangwa kwenye rafu kwa ustadi, kwa kuzingatia aina ya kinywaji. Juu kwenye dari kuna kibao cha kutumia nguvu za umeme chenye maandishi ya kuonyesha duka la pombe, pia kimechorwa glasi yenye pombe.

Maduka makubwa hupatikana katika jiji la Nairobi. Mboga mbalimbali kama vile brokoli, biringanya, pili manga na tango zimepangwa katika rafu na bei ya kila mmoja kuonyeshwa. Wateja wamo katika harakati ya kuangalia bidhaa ili kuchagua wanazohitaji.

Maduka mengi makubwa yanapatikana hapa mjini Nairobi. Duka hili kubwa lina bidhaa nyingi, bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu kulingana na aina yake. Toroli za kubebea mizigo zipo hapa. Kamera ya CCTV imening'inizwa kwenye dari kwa minajili ya usalama.